Ng'ombe wamejipanga kwenye foleni huku wakiwa wanalishwa ili kuweza kuwasaidia kuwa na afya bora na kutoa maziwa mengi. Husaidia mkulima haswa na mambo ya biashara na kuleta faida kwenye kilimo chake.

Ndizi iliyokomaa shambani tayari kuvunwa na mkulima ili kuweza kumfaidi kama chakula au kutumia kama biashara na kumpa faida. Kando yake kuna matawi ya kijani kibichi.

Ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe. Wamesimama katika sehemu ya nje ya shamba. Wanakula nyasi zilizokauka. Nyuma ya shamba hilo kunaonekana nyumba iliyoundwa kwa mabati. Nyumba yenyewe si ya kupendeza.

Mkulima amebeba dawa kwenye mgongo wake huku akinyunyizia ng'ombe ili kuzuia ng'ombe huyo kupata magonjwa. Nyuma yake kuna migomba ya ndizi iliyopandwa. Kando pia kuna mimea iliyonawiri.

Mkulima ameketi huku akiwa anamkamua ngombe wake. Ngombe ni wa rangi ya hudhurungi. Huweza kufaidika kwa maziwa ambayo huyatumia kama chakula au hata kupelekwa sokoni na kuyauza na kupata faida ambayo anaweza kutumia kuendeleza kilimo chake.

Tawi la kijani kibichi la mmea umeshikiliwa na mkono. Umeathirika na wadudu na huishia kuleta hasara haswa kwa mkulima jambo ambalo linahitaji kurekebishwa ili kuweza kumfaidi mkulima au kuweza kuzuia usambazaji wa ugonjwa huu.

Kilimo cha ndizi kinaendelezwa sehemu hii. Wakulima huweza kufaidika hapo baadaye wakati ambapo wanauza pale sokoni ili kuweza kupata faida. Huweza kutumia kula pale nyumbani na kuwapa virutubisho mwilini.

Ndizi imepandwa shambani imekomaa na kunawiri vyema. Ina rangi ya kijani kibichi. Huweza kuuzwa pale sokoni na kuleta faida kwa mwanabiashara au muuzaji. Hutumika pia kama chakula pale nyumbani.

Mahindi yamefungwa juu kwenye chumba fulani na kusubiriwa kupandwa na mkulima. Itatumika shambani kama mbegu ili kuleta faida kwa mkulima na kuendeleza kilimo na kumpa uwezo wa kuwa na faida kama vile chakula.

Mama anakamua maziwa akiyatia kwenye chupa fulani. Ng'ombe anayekamuliwa ana rangi nyeusi na rangi nyeupe. Ataweza kuyauza na kuweza kupata faida na hapo baadaye ataendeleza kilimo chake.

Ng'ombe wamesimama huku wakikamuliwa na wakulima. Maziwa yanaweza kutolewa kwenye ng'ombe hizi ili kusaidia mkulima kuendeleza biashara.

Mahindi yaliyopangwa kwenye foleni, yamechelewa kuvunwa na mkulima. Yamegeuza rangi yake ya kijani kibichi na kugeuka kuwa hudhurungi. Ijapokuwa yamekomaa.

Nyasi za rangi ya kijani kibichi, zingine ni za rangi ya hudhurungi, zimekatwa na kutiwa sehemu fulani, katika umbo fulani, hutumika na mifugo, wakati wa maalisho, haswa mifugo kama vile ng'ombe, wakati wa kukamuliwa au kuutoa, huweza kutoa maziwa.

Ndizi zimepangwa sehemu fulani. Zimekomaa na kunawiri. Mkulima huweza kufaidika na kilimo chake iwapo atapata faida baada ya kuziuza. Huweza pia kupelekwa sokoni na kuweza kununuliwa.

Ng'ombe yu malishoni ilhali pia anakamuliwa kwa njia ya teknolojia na kutoa maziwa. Kwenye ngozi yake ana rangi nyeusi na rangi nyeupe. Mkulima atafaidika baada ya kumaliza shughuli hii, kwa kutumia maziwa kama chakula chake.

Mama amembeba mtoto mgongoni huku mwingine anakata ndizi. Migomba ya ndizi inaonekana ikiwa imenawiri na kumea matawi ya kijani kibichi. Watu pia wanatembea kwenye sehemu zingine za shamba.

Mkulima ameshikilia mahindi kwenye mkono wake ambayo yamenawiri na kukomaa. Yana rangi nyeupe, huweza kupata faida anapoipeleka pale sokoni na kutumika katika biashara. Hutumia pia kama chakula pale nyumbani.

Kina mama wamejifunga leso ,mmoja wao ameketi chini ,wawili wamesimama huku wengine wakitia maziwa kwenye bilauri, maziwa uweza kutoka kwa wanyama wa aina tofauti kama vile ng'ombe ngamia au ata mbuzi.

Ndizi imewekwa juu ya meza, moja imetolewa kutoka kwenye magamba yake na mwanaume. Anatabasamu huku akiitazama, anaitia kwenye bilauri lililo mbele yake.

Ng'ombe wa maziwa anakamuliwa na mkulima huku yakimiminika kwenye jagi. Anaonekana kuwa msafi. Mkulima anakamua kwa kutumia mkono wake wa kushoto.

Ngombe anaonekana akikamuliwa, kwa njia ya ustadi. Ngombe huyu ni wa maziwa. Wakulima ambao hutumia mbinu hii haswa waliwalio katika hadi ya juu au ambao wamejiendeleza kiteknolojia.

Ng'ombe wamelala juu ya nyasi. Mbele yao kuna nyasi za rangi ya kijani kibichi. Zinatumika kuwalisha ili kufaidi mkulima hapo baadaye na maziwa au kutumika katika biashara.

Migomba ya ndizi iliyopandwa shambani ili kueza mumfaidi mkulima na mazao. Nyuma yake kuna miti ya kirangi ya kijani kibichi. Huweza kutumika katika biashara na kuleta faida kwa muuzaji au mkulima wa aina yoyote.

Kichungi chenye rangi ya majani kinaonekana kuwa na mashimo yaliyotengenezwa kwa chuma. Katika chungi hicho kuna chui la maziwa. Maziwa hayo yanaonekana kuwa yanachanganywa na kijiko ambacho ni cha chuma.

Maziwa yanachungwa kupitia kwenye kichungi. Huweza kuchungwa katika kiwanda fulani na kuweza kutumika kutengeneza maziwa ambayo huishia kupakiwa kwenye karatasi za aina mbalimbali zilizo na maandishi ya kiwanda hicho.

Ng'ombe wanakamuliwa kupitia njia ya teknolojia .Wana rangi nyeusi na nyeupe. Hukamuliwa ili kutoa maziwa na kuweza kufaidi mkulima kwenye kilimo chake. Hutumika haswa na wale wakulima walio katika hadhi ya juu.

Daktari yuko kwenye mahabara huku akiendeleza vipimo vya aina tofauti tofauti. Vitamsaidia kupata matibabu au kutambua ugonjwa ambao unaweza ukawa unadhofisha hali ya afya ya binadamu.

Mkulima amesimama kando ya ng'ombe ambaye ni mweusi na mweupe kwa rangi yake. Huweza kutumika kutoa maziwa. Hii ni baada ya kukamuliwa na kuweza kuleta faida katika kilimo haswa cha mkulima fulani na kuweza kumsaidia kujiendeleza kimaisha.

Ndizi iliyotolewa kwenye magamba, imekomaa na ni ya rangi nyeupe na zingine ni za rangi ya kijani kibichi. Hutumika kama chakula kwa mkulima baada ya kupikwa na kutayarishwa.

Wanaume wawili wamevalia overali nyeupe, pia na barakoa. Wanaonekana kuwa wanamwaga maziwa kwenye kichungi. Kando yao, kuna mashine maalum ya teknolojia. Maziwa yanaonekana kuwa masafi na pia wana chunga kwa umakini.

Ng'ombe aliyefungwa kwenye mti amevamiwa na ugonjwa fulani. Anaonekana kuwa mnyonge wa afya. Nyuma yake, kuna upanzi wa miti ya rangi ya kijani.

Ndizi zimeweza kukatwa kutoka shambani, na kuwezwa kuweka sehemu maalum ambapo wanasafirisha kuelekea sokoni na kuziuza ili kuweza kumpa mkulima faida. Anaweza kufaidika kwa kuwa atapata faida itakayo msaidia kununua mbegu na hata mbolea ya kupandia mbegu hizo.

Ndizi zilizoiva kwenye migomba yao pale shambani, huweza kumpa mkulima faida anapoziuza pale sokoni na kuweza kupata hela itakayomwezesha kuendeleza kilimo chake na kununua vifaa vya kutumia katika kilimo chake au kuendeleza kazi yake ya ukulima.

Mama ameshikilia ndizi kwenye mkono wake huku ndizi nyingine nyingi zikiwa zimepangwa mbele yake. Anauza akiwa pale sokoni. Wanunuzi wanaonekana hawaji kwa sasa.

Ng'ombe wamo mallishoni. Uwezo wa kutambulika na mkulima kupitia vijikaratasi ambavyo vimetiwa kwenye masikio yao. Humsaidia pia kupata maziwa ambayo yanatumika katika biashara na kumpa faida ambayo hutumia kununua mbolea ili kuendeleza upanzi wa memea.